Kundi la wamama wakiwa wamesimama wakimtazama mmoja wao aliyeketi akiwa anafanya ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, wote wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni, ya kabila la kimasai.

Mazingira mazuri ya viwanja vya michezo ya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki za rangi mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto pindi atakapoanguka.

Mazingira ya darasani katika shule ya msingi, kukiwa na madawati ya kukalia mwanafunzi mmojammoja. Mbele kuna ubao wa rangi nyeusi. Milango na madirisha yakiwa yametengenezwa kwa kutumia vioo, pamoja na ramani kubwa ya dunia ikiwa imebandikwa ukutani.

Kitabu cha kiswahili kilichochapishwa kikiwa na picha na maandishi ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi ili kujifunza kikiwa kinatoa somo kuhusu wingi na umoja.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na majengo ya madarasa yaliyo na madirisha mapana na milango. Nje kukiwa na bustani iliyopandwa maua pamoja na uwanja wenye nyasi za rangi ya kijani.

Vitabu vya hadithi za kiswahili ambavyo hutumika kwa wanafunzi wa shule ya msingi vikiwa na picha mbalimbali ambazo husisimua na kuburudisha pia kutoa elimu kwa wanafunzi hao.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na majengo ya darasa, pamoja na bustani nzuri na ya kupendeza yenye mauwa ya rangi ya njano, pamoja na nyasi za rangi ya kijani kukiwa kuna sehemu ya maegesho ya magari ambapo kuna magari yaliyosimama sehemu hiyo.

Wanafunzi wa kike wa shule za sekondari waliovaa sare za rangi nyeupe, wakiwa katika maktaba ya shule wakichagua vitabu mbalimbali kati ya vingi vilivyopangwa katika rafu za chuma.

Kitabu cha baiolojia ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule za sekondari maalumu kwa kidato cha nne, kikiwa ni cha toleo la tano, kikionyesha picha ya daktari aliyeketi katika kiti, akimsikiliza mgonjwa aliyeketi upande wa pili.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyevaa barakoa, akiwa ndani ya ofisi yake ameketi, mezani kukiwa na madaftari ya wanafunzi, ambaye anasahihisha kwakutumia kalamu nyekundu.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika dawati, wakiwa wanafanya majadiliano ili kujifunza, wakitumia madaftari pamoja na kalamu, na vitabu mbalimbali vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika vimbweta, wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walicho kisoma au kufundishwa, wakitumia kompyuta mpakato zilizopo mezani, madaftari, simu janja pamoja na mikoba ya kuhifadhia vitu vyao.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati, mezani kukiwa na simu za mkononi, madaftari pamoja na kalamu, huku mwalimu akitumia kompyuta mpakato katika kufundishia.

Mwalimu akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa na madaftari na kalamu wanazoandikia kila wanachofundishwa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa kubwa lililo na taa na mwanga wa kutosha unaoingia kupitia madirisha ya vioo. Kila mmoja akiwa katika dawati lake akiwa na karatasi na kalamu akifanya mtihani.

Wanafunzi wawili wa kiume wa chuo wakiwa wameketi katika darasa, ambalo lina dirisha pana lililotengenezwa kwa vioo linaloingiza mwanga wa kutosha unao wasaidia kujisomea, wakitutumia kompyuta mpakato zilizopo mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika karakana, wakivalia miwani machoni kwa ajili ya kujikinga na mafunzo wanayopewa ya uchomeleaji wa chuma, wakitumia moto mkali wa gesi.